kufanya biashara ya nguo ni kitu ingine muhimu sana. wengi wetu wamama wetu mababa zetu wazazi wetu wote wanafanyanga kazi ya biashara ya nguo huwa inasaidia family mingi hii biashara ya nguo.

Soko ya boga katika nchi yetu inaendelea mzuri sana inasaidia wamama wengi katika nchi hii, Kila mama sai hufanya kazi ya mboga inasaidia familia mingi katika nchi yetu.

Kukuwa mtu wa biashara ni kitu ingine muhimu sana, kuanza kuuza mambo na; mitumba, viatu, hizo vitu huwa zinaleta pesa sana, na husaidia wenye watu wa Kenya. Ni muhimu sana kuuza pia viatu, huwa inasaidia sana.

Biashara ya boga katika kauti yetu inasaidia watu wengi, kwanza wamama wetu wanafanya kazi ya boga. Hiyo kazi ndo hadi sisi tulilelewa na kazi ya boga ,inasaidia sana katika nchi yetu na hii bawa.